Chupa iliyo na kifuniko cha rangi ya kijivu, ipo mikononi mwa daktari aliyevaa glavu yenye rangi nyeupe , huenda chupa hii ina dawa ya kukinga dhidi ya maradhi tofauti, vilevile, kuna sindano mkononi mwa daktari huyu.

Wanakijiji wanachota maji kwa kutumia mkebe wenye rangi ya kijivu na kuyaweka kwenye mtungi wenye rangi ya manjano. Huenda kuna ukame katika eneo hili.

Maafisa wawili wa kuzima moto, waliovalia mavazi yenye rangi ya manjano na kofia yenye rangi nyekundu, wapo kwenye msitu kuzima mkasa wa moto. Huenda moto huu uliashwa kwa ajali.

Mhudumu wa afya ana kalamu mkononi. Mhudumu huyu anaweka alama kwenye kidole cha mtoto huenda mtoto huyu aliyekuja katika kituo hii cha afya amepata chanjo.

Watoto wawili wananawa kwa kutumia maji masafi yaliyowekwa kwenye mtungi wa rangi nyekundu. Huenda maafisa wa afya walifanya kampeni ya kudumisha usafi kwenye kijiji.

Wananchi wanatazama madhara yaliyofanywa na mafuriko baada ya mvua kubwa kunyesha, huenda mafuriko haya yatachangia kwa kuenea kwa ugonjwa yanayotokana na maji.

Daktari mwenye miwani, aliye na mavazi meupe na barakoa ya samawati anamhudumua mgonjwa aliyelazwa kwenye hospitali . Huenda mgoonjwa huyu ana shida ya meno.

Afisa wa afya mwenye mavazi ya samawati, pamoja na barakoa nyeupe, anampa mgonjwa dawa kwenye mkono kwa kutumia sindano. Mgonjwa huyu anajikunja kwa kuwa anahisi uchungu.

Afisa wa afya aliyevaa mavazi meusi ya kujikinga ana kofia nyeupe. Afisa huyu ana mashini mkononi ambayo inatoa moshi. Huenda anawafukuza wadudu.

Muhudumu wa afya aliyevaa mavazi yenye rangi ya samawati, anamshughulikia mgonjwa aliyeketi kwenye kiti cha hospitali. Muhudumu huyu huenda ni daktari wa meno. Ana barakoa ili kuhifadhi usalama wa kiafya.

Mhudumu wa afya aliyevaa sare iliyo na rangi nyeupe, anampa mtoto dawa kwa kutumia sindano. Mtoto huyu ameshikwa na mama yake aliyevaa mavazi yenye rangi ya samawati. Mtoto analia kwa uchungu.

Mhudumu wa afya mwenye saa mkononi ana sare yenye rangi nyeupe. Mhudumu huyu anaitazama kifaa chake cha kazi, huenda anawasubiri wananchi waje kupata usaidizi. Wananchi hawa wapo nyuma yake.

Mhudumu wa afya aliye na mavazi ya rangi nyeupe, ana kifaa cha kupuliza dawa mkononi huenda katika makaazi haya kuna wadudu ambao wanawatatanisha wanakijiji.

Wahudumu wa afya wa serikali waliovaa sare zenye rangi nyeusi na kofia ya manjano wamekusanyika kuitazama jumba lililoporomoka ,huenda jumba hili liliporomoka kutokana na madhara ya mafuriko.

Wananchi katika kijiji hiki wanatazama matokeo ya mafuriko baada ya mvua kubwa kunyesha. Lori mbili zipo kwenye mto kwa kuwa daraja ilibomoka, huenda mvua hii itachangia kuenea kwa ugonjwa unaotokana na maji.

Wananchi katika kijiji hiki wameketi kwenye mviringo huku wakimsikiliza afisa wa afya ambaye anawapa hotuba. Huenda afisa huyu anawajulisha jinsi watakavyo hifadhi afya yao.

Daktari mwenye miwani aliyevaa mavazi ya samawati na barakoa nyeupe, anamtazama mtoto aliyelazwa kitandani. Huenda mtoto huyu amezaliwa na anahitaji uangalifu.

Wahudumu wawili wa afya wanamshughulikia mgonjwa aliyeketi. Mgonjwa huyu ana koti ya hudhurungi, huenda mgonjwa huyu ana shida ya maskio kwa kuwa anahisi uchungu mwingi.

Wananchi katika kijiji hiki wana mitungi yenye rangi ya manjano. Wananchi hawa huenda wanabeba mitungi hii kwa kutumia toroli zilizowekwa sakafuni. Huenda kuna janga la ukame kwenye kijiji hiki.

Chupa yenye kifuniko cha rangi ya samawati imewekwa kwenye meza. Chupa hii ina dawa ya kukinga dhidi ya virusi vya mabucha, surua na rubella. Maandishi kwenye chupa hii yapo katika rangi nyeusi.

Wahudumu wa afya wenye sare nyeupe wanamshughulikia mgonjwa aliyelazwa hospitalini . Mgonjwa huyu anapanua mdomo anaposhughulikiwa , huenda ana shida ya meno.

Wahudumu wawili walio katika hospitali hii, wanamshughulikia mgonjwa aliyelazwa. Mmoja wa wahudumu ana sare yenye rangi samawati na mwingine ana sare yenye rangi nyeupe huenda mgonjwa huyu ana shida ya meno.

Maafisa wa afya wana fagio mikononi huku wakisanya taka zilizotapakaa kwenye ardhi, jambo hili linasaidia ili kupunguza uharibifu wa mazingira.

Mhudumu wa afya aliyevaa sare yenye rangi nyeupe, anampa mtoto mchanga dawa kwa kutumia sindano. Mama aliyemleta mtoto ameketi, huku akimshikilia mtoto wake kwa umakini.

Mkulima aliyevaa mavazi ya samawati ana mkoba mgongoni. Mkoba huu una rangi ya samawati. Mkononi, mkulima huyu ana kifaa cha kupuliza dawa mkononi huenda shamba hili lina wadudu kwenye mimea.

Baada ya mvua kubwa kunyesha kijiji hiki kimepatwa na msiba wa mafuriko. Huenda maji yaliyojaa kwenye mashamba yatachangia kuenea kwa magonjwa yanayotokana na maji.

Muhudumu wa afya aliyevaa sare yenye rangi ya nyeupe, ana mkoba wa rangi nyeupe mgongoni. Mkononi mwake ameishika kifaa cha kupuliza dawa. Huenda kwenye shamba hili kuna wadudu.

Mkulima aliyevaa shati yenye rangi ya kijivu ana kiboko mkononi huku akiwafukuza nzige kwenye shamba lake ,nzige hawa wana rangi ya hudhurungi na wanafanya uharibifu katika shamba.

Afisa wa afya, aliyevaa mavazi ya manjano, anampa mtoto chanjo kwenye mdomo. Mtoto huyu, amebebwa na mama yake aliyevaa koti lenye rangi ya nyeusi.

Afisa wa afya aliyevaa mavazi ya kujikinga ya rangi nyeupe, ana mkoba mgongoni. Afisa huyu anapuliza dawa kwenye mimea huenda mimea hii ina wadudu.

Mhudumu wa afya aliyevaa sare yenye rangi ya manjano. Anamhudumia mgonjwa kwa kumpa dawa kutumia sindano. Mgonjwa huyu aliye na mavazi ya manjano, ameketi kwenye kiti cha samawati.

Muhudumu wa afya aliyevaa mavazi yenye rangi ya samawati anazungumza na mama katika chumba chake. mama huyu ameketi kitandani na anamsikiliza mhudumu wa afya kwa umakinifu.

Mhudumu katika kituo hiki cha afya, aliyevaa mavazi meupe, anamuhudumia mtoto. Mama na mtoto huyu amemshika akitabasamu. Daktari anaifanya kazi yake kwa umakini.

Daktari mwenye miwani ana mavazi yenye rangi nyeupe. Daktari huyu huenda ananakili maelezo kuhusu mgonjwa wake kwenye kitabu kwa kutumia kalamu. Anafanya kazi yake kwa umakinifu.

Mama aliyevaa aproni yenye rangi ya kijani kibichi ana vibuyu viwili vyenye rangi ya manjano mkononi. Wanakijiji wameketi katika duka hili ilikupokea maji safi ya kunywa.

Mlinzi aliyevaa buti nyeusi, sare nyeusi na kofia nyeusi ananawa mikono kwa kutumia maji safi. Mlinzi huyu amevaa barakoa ili kuhifadhi usalama wa kiafya.

Mgonjwa yupo katika hospitali huku ameshika dawa na karatasi mkononi. Huenda dawa hizi alipewa na daktari baada ya kufanyiwa matibabu. Mgonjwa huyu ana imani ya kupona.

Daktari aliyeketi akiwa na mavazi meupe, anamhudumia mgonjwa aliyeketi na mavazi meusi, huenda mgonjwa huyo ana shida ya macho. Daktari anaifanya kazi yake kwa umakinifu.

Mhudumu wa kiafya aliyevaa mavazi yenye rangi nyeupe anamhudumia mgonjwa aliyeketi kwenye kiti katika hospitali hii, mgonjwa huyu ameipanua mdomo wake na kuangalia juu ,huenda daktari huyu ni daktari wa meno.

Madaktari wawili waliovaa sare zenye rangi ya samawati wanamhudumia mgonjwa aliyelazwa. Huenda madaktari hawa ni madaktari wa meno kwa kuwa mgonjwa huyu amefungua mdomo.

Daktari aliye na mavazi meupe na barakoa yenye rangi nyeupe yupo kwenye maabara, huenda anapima sampuli ya damu aliyoipata kutoka kwenye mgonjwa ili kujua shida ya mgonjwa.

Muuguzi katika hospitali aliyevaa sare ya rangi ya samawati anawashughulikia watoto waliowekwa kwenye incubator . Huenda watoto hawa wametoka kuzaliwa na wanahitaji uangalifu zaidi.

Baada ya mvua kubwa kunyesha, mafuriko yameleta maharibifu katika kijiji hiki. Huenda kukawa na ugonjwa unaotokana na maji. Ugonjwa huu ukisambaa utaleta maafa kwenye kijiji.

Mhudumu aliye katika hospitali hii amevaa mavazi yenye rangi ya kijani kibichi. Mhudumu huyu anamshughulikia mgonjwa aliyelazwa kwenye kitanda. Mgonjwa huyu amelala akiangalia juu. Huenda anapokea matibabu.

Wanakijiji katika eneo hili wamebeba vibuyu zenye rangi ya manjano migongoni mwao ,mmoja wao amebeba mtoto kwenye mkono wake ,uenda kuna ukame kwenye kijiji hiki.

Mhudumu wa afya aliyevaa mavazi ya kujikinga yenye rangi ya manjano, anampa ng'ombe dawa kwa kutumia sindano. Ng'ombe huyu ana rangi ya hudhurungi. Huenda wapo zizini kukinga dhidi ya magonjwa.

Muuguzi aliyevaa mavazi yenye rangi ya samawati, anampa mtoto dawa kwa kumdunga sindano kwenye mkono. Mtoto huyu analia kwa uchungu. Mamake mtoto amembeba anapo pewa dawa.

Maafisa wa afya waliovaa mavazi ya kujikinga yenye rangi nyeupe na mikoba mgongoni. Maafisa hawa wanapuliza dawa kwenye shamba, huenda shamba hii ina wadudu.

Wahudumu wawili wa afya waliovaa sare nyeupe wanamshughlikia mgonjwa mmoja katika kituo cha afya , mgonjwa huyu ameketi na ana shati yenye rangi ya kijani kibichi.

Mhudumu wa afya aliyevaa sare nyeupe na barakoa yenye rangi ya samawati anampa mgonjwa dawa kwenye mkono kwa kutumia sindano ,mgonjwa huyu ana shati yenye rangi nyeupe na ameikunja uso wake kwa uchungu.

Mwananchi aliyevaa mavazi ya kijani kibichi , ameketi katika kituo cha afya huku amembeba mtoto mchanga mkononi, huenda mama huyu ni mamake mtoto aliyezaliwa.

Watoto wamelazwa kwenye incubator katika hospitali. Hii ni baada yao kuzaliwa, anayemhudumia mtoto mmoja huenda ni mzazi wake kwa kuwa hana mavazi yoyote kuashiria kuwa yeye ni daktari.

Muuguzi aliyevaa mavazi yenye rangi ya samawati pamoja na barakoa yenye rangi ya samawati anampa mtoto dawa kwa kumdunga sindano kwenye paja. Mtoto huyu analia kwa uchungu.

Daktari aliyevaa shati yenye rangi nyeupe, anamhudumia mgonjwa aliyelazwa kwenye hospitali. Huenda daktari huyu ni daktari wa meno kwa kuwa mgonjwa wake ameipanua mdomo.

Chupa mbili zilizo na dawa zipo mkononi mwa daktari. Huenda dawa hizi zitatumika kumtibu mgonjwa aliyelazwa hospitalini. Vilevile daktari ana sindano mkononi.

Daktari aliyevaa mavazi meupe na barakoa ya samawati anampa mtoto dawa kwa kumdunga sindano. Mtoto huyu amebebwa na mama aliyevaa mavazi ya samawati. Mtoto huyu analia kwa uchungu.

Mhudumu wa afya aliyevaa nguo za kujikinga yenye rangi ya manjano ana mkoba wenye rangi nyeupe na kijani kibichi mgongoni. Mkononi ameshika kifaa cha kupuliza dawa. Huenda shamba hili lina wadudu.

Wauguzi wawili waliovaa sare yenye rangi ya nyeupe wanawalaza watoto wawili kwenye kitanda ,katika kituo hiki cha afya mama huyu amewapata watoto wawili ambao ni mapacha.

Mhudumu wa afya aliyevaa mavazi yenye rangi ya samawati, anampa mgonjwa dawa kwa kutumia sindano. Mgonjwa huyu amevaa miwani na barakoa yenye rangi ya samawati. Barakoa hii inahifadhi usalama wa kiafya.

Wananchi wawili waliovaa barakoa yenye rangi ya kijani kibichi, wananawa mikono yao kwa kutumia maji safi. Huenda maafisa wa afya wameifanya kampeni ya umuhimu wa kutumia maji safi kwa kunawa.

Chupa iliyo na kifuniko chenye rangi ya kijivu imewekwa mezani miongoni mwa chupa zingine. Huenda chupa hii ina chanjo ya kukinga dhidi ya homa ya manjano. Vilevile kuna sindano mezani.

Chupa yenye kifuniko chenye rangi ya jivu kimewekwa juu ya meza. Chupa hii huenda Ikona dawa ya kukinga dhidi ya virusi vya ugonjwa wa surua, mabusha na rubella.

Wahudumu wawili wa afya waliovaa sare zenye rangi ya samawati wanawatazama watoto waliozaliwa kwa uangalifu. Watoto hawa huenda wanahitaji usaidizi wa wauguzi.

Wananchi wawili walioketi katika kituo cha afya wanamtazama mtoto aliyezaliwa. Huenda wananchi hawa ni wazazi wake mtoto. Mmoja wao amevaa shati yenye rangi nyeusi ilhali mwingine ana mavazi lenye rangi ya waridi.

Maafisa wawili wa afya waliovaa mavazi ya samawati, wanasimama wanapomhudumia wanakijiji, mmoja wao wameshika mashine mkononi hwenda mashini hii inapima hali ya mgonjwa.

Mhudumu wa afya aliyevaa aproni yenye rangi ya manjano anamhudumia mtoto katika kituo cha afya. Mtoto huyu amebebwa na mama aliyevaa nguo yenye rangi nyekundu.

Mtoto aliye na mavazi ya samawati, anamtazama mama anapoosha mkono kwa kutumia maji safi. Mama huyu pia amevaa barakoa ili kuhifadhi usalama wa kiafya.

Chupa lililo juu ya meza lina kifuniko cha samawati, chupa hii ina dawa ya kujikinga dhidi ya ugonjwa wa mabusha ,surua na rubela , vilevile kuna sindano juu ya meza.

Daktari aliyevalia mavazi meupe anazungumza na mgonjwa aliyevalia mavazi mekundu. Mgonjwa huyu anamsikiliza daktari kwa makini ili kupata maelezo yake.

Daktrari mwenye miwani na mavazi meupe anahudumia mtoto msichana aliyepata maumivu. Mtoto huyu anamtazama daktari kwa kuhisi uchungu mwingi.

Ni siku yenye jua kali, katika kijiji hiki. Wanakijiji hawa wamebeba vibuyu vya rangi ya njano kichwani. Huenda katika kijiji hiki, kuna janga la ukame.

Madaktari wanafanya shughuli ya upasuaji. Daktari mmoja anamtazama mwenzake jinsi ambavyo anamhudumia mgonjwa. Madaktari hawa wamevalia sare za kijani kibichi.

Daktari wa macho anamhudumia mgonjwa aliye na shida ya kuona vizuri. Daktari huyu ana mavazi meupe na glavu meupe. Daktari amefurahi sana anapoifanya kazi yake.

Muuguzi aliyevalia mavazi ya samawati anamhudumia mtoto aliye kwenye incubator muuguzi huyu anafanya kazi yake kwa utaratibu zaidi.

Vitanda vya wagonjwa katika kituo cha hiki cha afya vimepangwa kwa utaratibu. Malazi kwenye vitanda hivi vina rangi nyeupe. Kuna mhudumu mmoja anayekagua vitanda hivi.

Daktari mwenye miwani na mavazi meupe anafanya ukaguzi wa dawa zilizolipwa ili kuhakikisha dawa hizi ziko sawa bila kasoro. Mahali hapa ni katika hospitali.

Daktari wa meno aliyevaa sare yenye rangi ya samawati na glavu nyeupe mkononi ameushika kifaa chake cha kazi anapo mhudumia mgonjwa. Mgonjwa huyu amepanua mdomo wake akitazama juu.

Mwalimu mkuu katika shule ya upili anafanya ufahamisho kwa mmoja wa wazazi, jinsi ambavyo wanafunzi wanazingatia usafi. Wanafanya hivyo kwa kuosha mikono yao baada ya kuenda msalani.

Daktari aliyevaa mavazi meupe anamhudumia mtoto aliyeletwa na mama yake. Mtoto huyu analia kwa uchungu huku mama yake amemshikilia kwa huzuni.

Mgonjwa aliyeketi katika kituo hiki cha afya, anamsikiliza daktari anapozungumza. Huenda daktari huyu aliyesimama anampa mgonjwa maelezo kuhusu kinachomsumbua.

Madaktari watatu waliovaa sare zenye rangi ya kijani kibichi wanaanda vifaa vyao vya kazi kabla ya kumhudumia mgonjwa. Madaktari hawa wana barakoa zenye rangi ya samawati ili kuzuia kuenea kwa virusi.

Shughuli za ununuzi na uuzaji zimenoge katika soko hii. Mwanabiashara aliyevalia kanzu nyeupe na barakoa, anamhudumia mnunuzi mmoja. Mnunuzi huyu yupo kwenye pikipiki na amevalia kofia.

Afisa wa afya aliyevaa mavazi ya manjano ameishika sindano mkononi ,nyuma yake kuna mama aliyebeba mtoto uenda afisa huyu anafanya kampeni ya kuwapa watoto chanjo.

Wagonjwa wako katika wodi hospitali ili kupokea matibabu. Mmoja wa wagonjwa ameketi kwenye kitanda huku ameshika kichwa chake, kuashiria maumivu anayosikia.

Msiba wa ngarika umeikumba kijiji hiki baada ya mvua nyingi kunyesha. Mwanakijiji mmoja anapita kwenye maji mengi huku akitumia gari lake lenye rangi ya kijivu.

Mhudumu aliyevaa sare ya samawati, anamdunga mwananchi mmoja sindano. Huenda wahudumu wa afya wanafanya kampeni ya chanjo. Wanakijiji wanapita wakiwatazama wahudumu hawa wakiwa kazini.

Daktari aliyevaa mavazi meupe ana kifaa chake cha kazi mkononi na anamhudumia mgonjwa wake kwa uangalifu zaidi. Mgonjwa huyu amevalia nguo yenye rangi nyeusi na mekundu.

Daktari aliyevalia mavazi meupe anamtazama mtoto kwa tabasamu ili kumuondoa mtoto huyo uoga kabla ya kumfanyia matibabu. Mamake mtoto amemshika mtoto pia kwa tabasamu.

Daktari aliyevaa sare nyeupe anasaidiwa na muuguzi aliyevaa sare ya samawati, daktari huyu anamhudumia mgonjwa aliye na shida ya meno.

Wauguzi watatu waliovalia sare nyeupe wanamhudumia mama aliyeketi huku amevaa nguo ya samawati. Mama huyu anataabika kwa sababu ya uchungu anaouhisi.

Daktari aliyevaa shati nyeupe na barakoa yenye rangi ya samawati anamhudumia mgonjwa aliyekuja kwenye hospitali, hwenda daktari huyu ni daktari wa macho.

Washonaji wawili, wameketi katika kituo hiki. Wanashona balakoa kwa kutumia jerehani. Balakoa hizi zinapaswa kutumika ili kuhifadhi usalama wa afya.

Madaktari wawili wanamshughulikia mgonjwa aliyelazwa kwenye kituo cha afya. Mmoja wao amevaa sare yenye rangi ya kijani kibichi ilhali mwingine ana sare yenye rangi nyeupe.

Waziri wa Afya anamtazama mtoto aliyelazwa kwenye kitanda katika kituo cha afya. Kando yake, kuna mama aliyevaa nguo nyeupe. Huenda ni mamake mtoto.

Mama aliyevalia mavazi ya samawati ameketi huku akipokea matibabu kwa wauguzi waliovalia mavazi ya meupe. Mama huyu anatatizika kutokana na uchungu anaohisi kwa sababu ya ugonjwa.

Mwalimu katika shule hii yupo nje ya darasa huku akiwasimamia wanafunzi wanapochota maji ya kunywa kwenye tanki ya rangi ya samawati. Wanafunzi hawa wana furaha.

Wananchi katika kijiji hiki wanatazama matokeo baada ya mvua kubwa kunyesha na kuleta mafuriko, madhara ya mvua hii ni magonjwa ya kuambukizana.

Muuguzi katika kituo hiki cha afya anaichukua dawa kutoka kwenye chupa kwa kuitumia sindano ,muuguzi huyu ana barakoa yenye rangi ya samawati vilevile ana aproni yenye rangi ya samawati.

Madaktari watano waliovaa sare ya samawati wana barakoa zenye rangi ya samawati. Wako tayari kumhudumia mgonjwa aliyelazwa kwenye kitanda. Madaktari hawa wanatazama runinga kwa umakinifu.

Maafisa wa afya wanafanya kampeni ya ujulisho wa jinsi ya kutumia bidhaa za zipline .Maafisa hawa wamevalia nguo nyeupe na vifaa vyao vina rangi ya nyekundu.

Kijiji hiki kimepatwa na msiba wa mafuriko baada ya mvua kubwa kunyesha. Huenda shughuli za usafiri zimesitishwa kwani, magari yote yamesimama. Matokeo ya mvua hii ni kuenea kwa magonjwa ya kuambukizana.

Chupa yenye kifuniko cha samawati kinawekwa kwenye meza. Huenda chupa hii ina dawa ya kukinga dhidi ya ugonjwa wa Surua, Mabusha na Rubella. Vilevile kuna sindano mezani.

Chanjo dhidi ya ugonjwa wa polio pamoja na sindano na stetoskopu, zimewekwa juu ya meza. Chanjo hii ya polio inafaa kuwafaidi watoto ambao wanasubiri usaidizi nje ya hospitali.

Dawa iliyo katika chupa ya rangi nyeupe, imewekwa juu ya meza. Dawa hii ina maandishi iliyo katika rangi ya nyekundu, nyeusi, kijani kibichi na nyeupe.

Muhudumu wa afya aliyevaa mavazi meupe anampa mtoto dawa kwa kutumia sindano. Mtoto huyu àmebebwa na mama yake aliyemleta huku hospitali. Muhudumu anaifanya kazi yake kwa umakinifu.

Mwanakijiji mmoja anamsukuma mwenzake aliye kwenye pikipiki baada ya mvua kubwa kunyesha na kuleta mafuriko yaliyofunika barabara na maji, matokeo ya mafuriko hayo ni kuenea kwa magonjwa yanayotokana na maji.

Wafanyikazi wawili wa afya waliovaa mavazi meusi wanakusanya takataka kwa kutumia reki. Huenda jambo hili litachangia kwa kupunguza kuenea kwa magonjwa.

Shamba la mkulima huyu ni la mahindi. Shamba hili limepatwa na msiba wa nzige wenye rangi ya hudhurungi. Nzige hawa wameivamia mahindi ya mkulima huyu na kufanya uharibifu.

Daktari katika kituo hiki cha afya aliyevaa mavazi ya rangi ya samawati anampa mgonjwa dawa kutumia sindano. Wote wawili wamevaa barakoa yenye rangi ya samawati ilikuhifadhi usalama wa afya.

Mhudumu katika kituo cha mazoezi aliyevalia koti nyeupe anamsaidia mwanamke mmoja anayetatizika sana wakati wa kufanya mazoezi yake. Anafanya kazi yake kwa umakini.

Afisa wa afya anaipuliza dawa katika jikoni. Afisa huyu anavalia mavazi meupe na glavu yenye rangi ya kijani kibichi. Huenda kuna wadudu ambao wamemtatiza mwenyeji.

Daktari wa meno aliyevalia mavazi ya samawati yupo na chombo chake cha kazi mkononi tayari kumhudumia mgonjwa aliyeketi kwenye kiti na mavazi ya samawati

Madaktari watatu waliovaa sare za samawati wanafanya shughuli za upasuaji kwa mgonjwa aliyelazwa kwenye hospitali, madaktari hawa wana barakoa za samawati ili kuhifadhi usafi wa afya.

Maafisa wa afya, wako katika mazungumzo na mama mmoja, katika kituo cha afya. Mama huyu amejifungua na ana mtoto mkononi. Huenda wanampa mawaidha.

Muuguzi kwenye hospitali hii anamhudumia mtoto aliyezaliwa. Muuguzi huyu aliye na miwani, amevalia sare ya samawati. Muuguzi anaifanya kazi yake kwa uangalifu.

Madaktari wawili wanamuhidia mgonjwa aliye lazwa katika kituo hiki cha afya, madaktari hawa wamevaa barakoa na kofia za samawati ili kuhifadhi usalama wa afya

Maafisa wawili wa afya wapo katika kijiji hiki ili kufanya kampeni ya ujulisho. Mmoja wao ameshika kipaza sauti mkononi, huku akiwaongelesha wanakijiji ambao huenda wako majumbani mwao.

Ni mchana wenye jua kali katika kijiji hiki. Janga la kiangazi limeufanya mimea kudhoofika na kupoteza matawi. Wakaazi wa kijiji hiki wamejenga majumba ya paa la nyasi, ili kupunguza joto.

Dawa sita zilizopakiwa kwenye chupa zenye rangi nyeupe zimewekwa kwenye meza. Dawa hizi zina maandishi yaliyoandikwa kwenye rangi ya samawati. Vilevile kuna michoro yenye rangi ya kijani kibichi.

Chanjo dhidi ya ugonjwa wa surua na mambusha zimeegezwa juu ya meza. Chanjo hizi zitatumika kwa watoto ili kuzuia magonjwa haya. Watoto hao wanasubiri nje ya hospitali.

Mkunga aliyevalia leso lenye rangi ya samawati anamhudumia mama mjamzito katika chumba chake. Mama huyu ameketi kwenye kiti huku amejikwiza kwa sababu ya uchungu anao uhisi.

Maafisa wa afya wawili waliovaa koti yenye rangi ya manjano wanazungumza na wanakijiji, huenda wanawapa wanakijiji uhamisho wa umuhimu wa kutumia maji safi ya kunawa.

Afisa wa afya mwenye aproni ya rangi ya samawati amembeba mtoto, afisa huyu ameketi kwenye kiti huenda anamwangalisha mamake mtoto jinsi ya kumlinda mtoto wake.

Muuguzi katika hospitali hii aliyevalia mavazi ya samawati anamhudumia mgonjwa aliyeketi akiwa ameinua mikono yake ili kuinyoosha misuli zake.

Chanjo dhidi ya ugonjwa wa surua, mabusha na Rubella imewekwa katika chupa. Chupa hii ina rangi ya samawati na maandishi kwenye chupa hii yapo katika rangi nyeusi.

Mhudumu katika kituo cha afya aliyevaa shati yenye rangi ya samawati, anamhudumia mgonjwa. Wote wamevaa barakoa yenye rangi ya samawati. Mgonjwa huyu ana shati yenye rangi ya hudhurungi.

Daktari mwenye sare ya rangi ya samawati, ameishika kifaa chake cha kazi mkononi, yuko tayari kumhudumia mgonjwa. Huenda daktari huyu ni daktari wa meno. Mgonjwa huyu ametazama juu wakati anapohudumiwa.

Baada ya mvua kunyesha maji yamejaa kwenye barabara, wasafiri wanaipisha ambulensi ambayo imebeba mgonjwa kumpeleka kwenye kituo cha afya, wanakijiji wanapita kando ya barabara ili wasikanyage maji.

Muuguzi aliyevalia sare ya samawati, anamshughulikia mwana aliyezaliwa. Anaifanya kazi hii kwa utaratibu, huku akimtazama mwana huyo.

Muuguzi katika kituo hiki cha afya anamdunga mgonjwa sindano kwenye mkono. Wote wawili wamevaa barakoa za samawati ili kuhifadhi usalama wa kiafya.

Mhudumu wa afya aliye na miwani shingoni na mavazi meupe, anampa mgonjwa mmoja sindano. Mgonjwa huyu amejikunja kwa kuwa anauhisi uchungu baada ya kudungwa sindano.

Daktari mwenye shati nyeupe na barakoa ya samawati anamhudumia mgonjwa aliyeketi huenda mgonjwa huyu anashida ya meno kwa ishara ya kufungua mdomo.

Mhudumu katika kituo hiki cha afya aliyevaa sare ya samawati anamuandaa mgonjwa ambaye amelazwa na yupo tayari kuingia katika mashini ya x-ray.

Maafisa wa afya katika kijiji hiki wamevaa kofia zenye rangi ya samawati, huenda maafisa hawa wanajiandaa ili kuwapa wanakijiji mafundisho mbalimbali kuhusu afya yao.

Afisa wa afya anazungumza na waziri wa afya kutoka wizara ya unicef, huku akimueleza jinsi chanjo zilizoletwa zitatumika ili kuzuia magonjwa katika nchi.

Mama aliyevalia mavazi meusi anamtazama mwanawe aliyewekwa katika incubator kwenye hospitali. Mama huyu angali na sindano mkononi mwake.

Mgonjwa mwenye fulana amelazwa katika kitanda kwenye kituo cha afya. Mgonjwa huyu aliye na bendeji kichwani anajikunja kutokana na uchungu anaouhisi.

Mwanakijiji aliyevaa buibui yenye rangi nyeusi anatazama jinsi ambavyo ukame umeenea katika kijiji chake, mimea yote imedhoofika na ardhi pia imekauka vilevile jua ni kali katika kijiji hiki.

Wanakijiji wameizuru hospitali hii ili kupokea chanjo dhidi ya magonjwa. Wanakijiji hawa wamevalia barakoa ya samawati. Muuguzi anayewahudumia amevalia nguo nyeupe.

Daktari mwenye sare ya samawati anamhudumia mgonjwa aliyelazwa huenda mgonjwa huyu anashida ya meno. Daktari huyu amevaa barakoa ili kuhifadhi usalama wa afya.

Mtoto anamtazama mama yake, huku akiwa ametabasamu. Baba yake mtoto amemshikilia miguu, anapotembea. Mahali hapa ni mahali pa watu kufanya mazoezi.

Wanafunzi katika darasa wameketi kwenye madawati. Wanafunzi hawa wanamsikiliza mwalimu anayefunza. Mwalimu huyu amevaa shati nyeupe na long'i yenye rangi nyeusi.